Mwanamke huyu amepiga picha akiwa amechuchumaa kwenye shamba. Shamba hili lina mimea aina tofauti kama vile mahindi, maharagwe na hadi mboga.

Hili ni zizi la ng'ombe na hapa kuna wanyama hawa wawili, mmoja ni wa rangi ya hudhurungi, mwingine ni mchanganyiko wa nyeupe na nyeusi. Ng'ombe hawa wanaoshwa ili kuepushwa kushikwa na madhara.

Humu ni shambani na tunavyoona mtu huyu ameweza kupanda ndizi. Ndizi ni chakula ambacho hutumika nyumbani na pia inaweza kuuzwa ili mtu aweze kupata pesa.

Hii ni shamba na shamba hili ni kubwa sana, ni la ndizi. Ndizi ni chakula ambacho huliwa nyumbani na pia inawezauzwa na mtu aweze kupata mapato ya kujidumu kimaisha.

Humu ni shambani, twaweza kuona ndizi hizi ambazo zimepandwa hapa kwa minajili ya kujisaidia nyumbani. Tukiangalia vizuri udongo huu umetengenezwa na ni pahala pasafi tena sana.

Huku ni shambani na twaweza kuona mkulima huyu amepanda ndizi, ndizi hii ni kubwa sana na linavutia tena sana kwa macho. Twaeza kutumia chakula hiki kwa kula au kuuza ili kupata pesa.

Mwanamke huyu aliye na furaha nyingi sana ni mkulima. Twaweza kuona ameshikilia ndizi ambazo ni kubwa kubwa na zinapendeza. Chakula hiki huwa na manufaa mingi kwa mwili wa binadamu na inaongeza damu.

Kuna chupa mbili ambazo zinatumika kuweka maziwa zilizounganishwa na mashini ya kukamua ng'ombe. Ng'ombe hizi zilizo na rangi nyeusi na nyeupe zinatoa maziwa nyingi sana.

Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe na twaweza kuona ng'ombe nyingi sana ambao ni rangi nyeupe. Mwanamke huyu anatumia maji kuosha hizi ng'ombe ili ziwe safi na wasishikwe na wadudu.

Hili ni shamba ambalo lina ndizi mingi. Waweza kuona migomba hizi za ndizi ambazo zimekomaa na yanapendeza sana kwa macho. Watu hupanda ndizi mingi ili waweze kuyakula na pia wapate za kuuza ili kujikimu kimaisha.

Hapa ni barabarani. Na twaweza kuona mtu huyu ambaye ana pikipiki. Amebeba mitungi yenye kijivu. Na mitungi haya haswa hutumika kuweka maziwa.

Hapa ni sokoni na upande huu wa soko ni kana kwamba wanauza ndizi. Ndizi hizi ni mingi na zinavutia sana macho. Vimekomaa na vinakaa vitamu.

Hili ni shamba la ndizi. Mtu huyu ni kana kwamba amepanda hizi ndizi ili aweze kuziuza na kupata pesa ya kujikimu kimaisha, vilevile atavitumia pia katika maankuli ya nyumbani.

Hili ni shamba la mtu na kwenye shamba hili, mtu huyu amepanda vitu tofauti. Kuna ndizi, kuna mboga na pia kuna pahali penye pamepaliliwa na panaongoja kupandwa kitu.

Ndizi hizi yanavutia macho na yanakaa matamu tena sana. Yaweza kupikwa au kuwekwa ili itakapoiva itakulwa kama matunda. Ndizi huwa na faida mingi sana kwenye mwili ya binadamu.

Huku ni sokoni na kina mama wanauza ndizi. Ndizi hizi ni ndizi za aina tofauti tofauti na yanakaanya ya afya nzuri sana. Kitu kingine ni kuwa humu sokoni watu huuza ili wapate pesa ya kujikimu kimaisha.

Katika shamba hili twaeza kuona ndizi kubwa kubwa na za kuvutia tena sana. Mkulima huyu ambaye amevalia nguo nyekundu na nyeupe na kushika kiuno amesimama hapo akiwa na furaha mingi sana kwa kuwa mazao yake yametokea mazuri.

Hapa ni shambani na wakulima hawa wameweza kupata mazao mazuri sana. Ukiangalia hizi ndizi, zime komaa, ni makubwa na yana kama tamu tena sana. Wakiziuza wataweza kupata mapato mazuri.

Hapa ni sokoni na twaweza kuona mtu huyu ambaye amebeba gomba la ndizi na anataka kulieka kwenye gari. Mtu huyu anaeza kuwa amenunua au ni muuzaji wa ndizi hilo, kwa sababu ana furaha nyingi sana.

Kibuyu hili limeunganisha na kifaa ambacho kinatumika wakati wa kisasa kuweza kukamua ng'ombe hili kutoa maziwa mingi ng'ombe hii inakula chakula kwenye zizi.

Mtu huyu ambaye anahudumia mifugo ananyunyizia ng'ombe dawa ya kuua wadudu. Amevaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano pamoja na kofia na barakoa kwa ajili ya kujilinda dhidi ya kemikali.

Hizi ni ndizi na zimetoka shambani, zimeletwa kwa kutumia gari aina ya lori, ambalo kuna la samawati na kijani. Ndizi ina umuhimu mingi sana kwenye mwili wa binadamu.

Pahala hapa ni shamba la mtu na amepanda mmea wa ndizi. Ndizi inaweza kukulwa baada ya kupikwa au mtu anaweza iweka na iive kisha iliwe kama matunda.

Ng'ombe ni mnyama ambaye ana faida nyingi sana nyumbani na pia kwenye nchi nzima. Wao hutupa nyama, maziwa na haswa hutumika katika kilimo.

Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe na twaweza kuona ng'ombe hizi aina tofauti ya rangi nyeusi ile ambayo ina nyeusi na nyeupe ya hudhurungi na nyeupe, wakipewa chakula na kukula.

Mama huyu alivyojivaa yeye ni muuzaji na ameshikilia ndizi kana kwamba anajaribu kuangalia kama hilo ndizi limekomaa na linaweza kuuzwa kwa bei nzuri.

Mtu huyu ana furaha mingi sana kuweza kuona kuwa ndizi zake zimetokea vizuri na vinapendeza. Amevalia nguo ya kijani, linalofanana na ndizi ambazo ameweka kando yake.

Ng'ombe hili linakamuliwa na lina rangi la nyeusi na nyeupe. Mtu ambaye anakamua ng'ombe anatumia mikono na anaweka maziwa kwenye ndoo lenye rangi la kijivu. Hapa ambapo ng'ombe zinawekwa, ni pahala pasafi sana.

Mkulima huyu ameweza kupata mapato mazuri tena sana. Ndizi zilizo nyuma yake zinavutia kwa macho na yanapendeza na ni makubwa sana. Mkulima huyu anakaa ni kama ana furaha moyoni kwa kupata mazao mazuri.

Hili ni gomba la ndizi ambalo linavutia sana kwa macho. Ndizi hizi zimeiva na ni matamu tena sana na yakipelekwa sokoni na kuuzwa, mtu huyu anaweza kupata pesa ya kujikimu kimaisha.

Huku ni shamabani na twaweza kuona mkulima huyu amepanda mmea wa ndizi. Ndizi hizi zimeiva kwenye mti na zinaweza kuuzwa au kuliwa nyumbani.

Hapa ni pahala pa kueka ng'ombe. Kuna ng'ombe mingi humu ndani. Ng'ombe hizi ni za kupeana maziwa na pia nyama. Vile vile kuna mtu hapa anayefanya kazi za kuzihudumia ili sehemu ambayo wako iwe safi na wawe wenye afya bora.

Watu hawa wanafanya kazi la ufugaji wa ng'ombe. Ng'ombe hizi zimewekwa kwenye zizi na zinakamuliwa kwa kutumia mashine spesheli , ambayo inafanya wanatoa maziwa mingi.

Hapa ni shambani na tunaweza kuona ng'ombe hizi tano ambazo zinakula nyasi. Tukiangalia vizuri, ng'ombe hizi ni za rangi nyeusi na nyeupe na wana afya nzuri tena sana.

Ngombe hawa wawili wako katika harakati ya kuoshwa. Ngombe huhitajika kuwa safi ili kuepusha kupata magonjwa na kutembelewa na madudu. Ngombe wakiwa na afya nzuri waweza kupata maziwa mingi na nyama.

Mimea huu unajulikana kama ndizi, ni chakula ambacho kina manufaa mengi kwenye mwili wa binadamu. Yaweza kutuongeza damu na pia kutushibisha na kuuzwa pia ili kupata fedha.

Mwanamke huyu anaandaa chakula. Anatengeneza ndizi ili aweze kupika. Chakula hiki kinaweza kuwa ya matumizi ya nyumbani au ya kuuza. Ndizi huwa na faida mingi sana kwenye mwili ya binadamu.

Mtu huyu ameshikilia ndizi. Anajaribu kuangalia kama imekomaa na ipo tayari kutolewa kwa sababu mti huo wa ndizi iko karibu kuanguka.

Ng'ombe hii ya aina ya hudhurungi imesimama kwenye makao ambao umekauka sana na huo mwanaume aliyechuchumaa hapo kando anajaribu kukamua ng'ombe hiyo na kueka maziwa kwenye ndoo ya samawati.

Ng'ombe hawa wana mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi na wanapendeza na wana afya. Mbele yao kuna maji safi ya kukunywa na wako kwenye zizi ambalo ni safi sana.

Hapa ni kwenye taka taka na tunaweza kuona ng'ombe hawa wanne, wawili wakiwa weupe, mmoja mweusi na mwingine hudhurungi, wakitafuta chakula kwenye pipa hilo la taka.

Hili ni shamba ambalo wamepalilila na kupanda vitu vya aina ainati, mojawapo kuwa ndizi, nyingine ni mahindi na pia kuna mboga kadha wa kadha. Humu shambani watu hupata mazao mazuri ambayo wanaweza tumia nyumbani na pia wanaweza kuuza.

Mtu huyu ni mfugaji wa ng'ombe na kwenye zizi lake ana ng'ombe yenye afya nzuri sana. Wanyama hawa wana rangi ya hudhurungi na nyeupe.

Wanawake hawa ni wauzaji wa ndizi. Ndizi hizi ni zile ambazo zimewekwa na zikaiva .Huwa tamu na huongeza mwili damu.

Ng'ombe huyu ambaye ana rangi ya nyeusi na nyeupe anakamuliwa na maziwa inaenda kwenye ndoo hilo ambalo ni la rangi la kijivu. Mtu ambaye anakamua, amevalia long'i ya kijivu na shati ya rangi la waridi.

Hili ni zizi la ng'ombe, twaweza kuona ng'ombe tofauti iliyo na rangi ya hudhurungi na nyeupe na ile nyeusi na nyeupe. Wakulima hawa wanatumia bidhaa vya kiteknolojia ili kuweza kukamua ng'ombe hizi ndiposa wapate maziwa.

Ng'ombe huyu yumo kwenye zizi na ni la rangi ya nyeupe na nyeusi. Twaweza kuona mtu huyu akitumia kifaa cha kiteknolojia kuweza kukamua ng'ombe hilo ili apate maziwa mingi. Ng'ombe huyu amewekwa pahala pasafi.

Hapa kuna ng'ombe mwenye rangi la hudhurungi, na ana kamuliwa. Mtu anayefanya hilo kitendo cha kukamua, amevalia ovaroli ya kijani, na anakamua ng'ombe hiyo na kuweka maziwa kwenye ndoo.

Pahala hapa ni sokoni na wanauza ndizi. Wanawake hawa wamekuja kununua ndizi ili waweze kuyatumia nyumbani au ili waweze kuenda kufanya nayo biashara. Ndizi ina umuhimu mingi sana kwenye mwili ya binadamu na pia inaweza tupea mapato mengi sana.

Mvulana huyu anakamua ng'ombe lenye rangi la hudhurungi. Anayefanya kitendo hicho la kukamua, amevalia shati ambalo limeraruka na ni la rangi nyeusi.

Ng'ombe huyu ambaye amefungwa miguu kwa kutumia kamba, aliye rangi nyeupe na nyeusi, anakamuliwa na mwanamke huyu ambaye amevalia nguo samawati na ana tabasamu nyingi tena sana usoni.

Haya ni mazao yaliyotokea shambani. Hizi ni ndizi kubwa kubwa na vina afya. Yapendeza sana kwa macho na mtu akizila, anaweza kuwa na mwili nzuri.

Ng'ombe huyu aliyefungwa miguu na ni wa rangi la nyeusi na nyeupe, anakamuliwa kwa kutumia mashini spesheli ili kuweza kutoa maziwa mingi.

Ng'ombe huyo wa rangi la hudhurungi anakamuliwa na msichana aliyevalia blauzi ya rangi ya machungwa na sketi ndefu. Maziwa inaingia kwenye ndoo kubwa ambayo inakaa safi na inapendeza.

Hii ni mgomba ya ndizi ambayo imekomaa na iko tayari kuliwa. Watu wengi hupanda ndizi ili kuwawezesha kupata chakula cha kukula nyumbani na pia waweza kuuza na kupata mapato ya kujikimu kimaisha.

Mkulima huyu anafuraha nyingi sana ni kana kwamba amepata mazao mazuri na tunavyoona mahindi hizi ziko katika hali nzuri na zimemea vizuri sana. Atapata mapato mazuri.